Hili ni duka kuu la nguo ambapo linauza nguo haswa zile za kijinsia ya kiume. Tunaonyeshwa huku suruali ndefu, mashati, tai mengine yakiwa yamepangwa na kukunjwa ili kuwekezwa kwenye rafu ya rangi nyeupe zilizoezekwa.

Katika duka hili tunaonyeshwa nguo za kijinsia ya kiume kama vile fulana, makoti na hata long'i, viatu na soksi zilizopangwa kwenye rafu kuwavutia wateja.

Hapa ni katika duka moja la nguo hasa ya jinsia ya kike ambapo tunaona marinda, suruali fupi, sketi, begi za wanawake na hata marinda mengine yakiwa yamening'inishwa katikati mwa duka hilo.

Duka hili linaonyesha kuuza nguo la kijinsia ya kiume maana tunaonyeshwa makoti, suruali ndefu, mashati na hata begi za kijinsia ya kiume.

Hili ni mojawapo ya aina za maduka ambayo huuza bidhaa za wanaume kama vile suti, viatu. Katikati yake kuna maboksi ya rangi ya kijani ambayo juu yake yamepangwa viatu aina mbalimbali vya wanaume.

Hapa tunaonyeshwa mapambo ambayo hutumika haswa sana na watu wa kijinsia ya kiume kama vile vyuma, bangili, vipini, madera, kofia, begi na hata miwani. Nyuma yake kuna pia nguo zinazovaliwa na wamama.

Hapa tunaonyeshwa rafu iliyo pigiliwa mbao nyeupe na ingine ya zambarau ambapo viatu vya aina ya kijinsia ya kiume vimepangwa na vingine vya ngozi, vingine vya raba na vingine kadhaa.

Hapa ni katika duka moja ambalo linauza nguo za kijinsia ya kiume. Tunaonyeshwa kaptura, shati, zilizoning'inizwa, makoti na hata suruali ndefu zilizopangwa na kuwekwa kwenye safu.

Hili nalo ni duka la nguo haswa sana duka la kijinsia cha kiume ambapo kuna nguo kama koti, longi, fulana, soksi, mashati ishara kwamba ni nguo za wanaume zinazouzwa humu ndani.

Hili ni mojawapo ya maduka ambayo yanauza bidhaa aina ya nguo kama vile long ambazo au suruali ndefu ambazo zinavaliwa na watu wa jinsia ya kiume au ya kike. Mavazi hayo yanaonekana kupangwa kwa njia zinazopendeza.

Hapa tunaonyeshwa duka la bidhaa. Linashughulika na vitu vya jinsia ya kike kama vile begi, vyuma na hata bangili. Kando yake tunaonyeshwa pia nguo aina ya fulana za uzi zikiwa zimewekezwa kwenye rafu.

Katika jumba hili, tunaonyeshwa biashara ya nguo za watoto, ambapo tunawaona watu wakubwa, wakijaribu kuwachagulia wana wao nguo. Kuna begi zilizoekezwa juu ya rafu hizo, na nguo zenyewe kuwekeza kwenye mabomba haya.

Hili ni duka la nguo linalojulikana kama LC WAIKIKI ambalo linauza nguo za wzee, vijana, akina mama, watoto na jinsia zote. Linaonekana kuwa na upungufu wa asilimia hasini, arobaini na thelathini kwa bei zao zote.

Hapa tunaonyeshwa duka ambalo linauza bidhaa za wanaume kwa sababu tunaonyeshwa makoti ya suti tai na hata viatu vyao. Kushoto tunainyeshwa nguo zilizopangwa kwenye rafu ndefu na juu yake kuna maboxi ya viatu. Kulia kuna rafu lililopangwa viatu vya ngozi na kadhalika.

Hili ni duka aina la LC WAIKIKI ambalo kwa upande huu tunaonyeshwa nguo za jinsia ya kiume na huko kunaonekana kuwa na akina baba, mzee na labda vijana wadogo ambao wameenda kuzinunua nguo.

Hapa tunaonyeshwa duka linalouza nguo za kijinsia ya kike. Nguo hizo ni kama vile dera, fulana za njano, blausi na nguo zingine. Nje yake panaonekana wapita njia waliona shughuli tofauti tofauti.

Hapa tunaonyeshwa duka moja lililo na mandhari ya kuvutia, ambalo linauza bidhaa za mapambo za wanawake kama vile vyuma, vipini, bangili, miwani, kofia, nguo na hata begi ambazo wanawake hupenda kuvivalia sana.

Hili ni jengo la maonyesho ya magari aina ya hultai. Mbele yake pamepakiwa magari aina ya SUV ambalo ni jeusi ti lenye madirisha yanaonyesha ndani. Kando yake pamepakiwa gari jingine jeupe lilo la kisasa pia.

Katika uwanja huu wenye nyasi za kijani kibichi ambapo magari kadhaa yameegeshwa upande wa kushoto kukiwa Nagari lenye rangi iliofufia mbele yake kuna Lori ndogo la kubebea mizigo ya rangi ya blue kando Yake vani ya rangi ya kifedha mbele yake kukiwa na gari la abiria jeupe na gari kingine jeusi.

Hapa ni vani jeupe aina ya Nisani ambapo limeegeshwa kando ya barabara huku vioo vyake vikiwa vieusi na mlango wake kufunguliwa, aidha, gari hili limetoka kuoshwa ndomanake limefunguliwa ili ikauke.

Ni katika uwanja huu wa maonyesho ya magari ambapo yamepangwa kwenye safu tofautitofauti. Mengine kwa rangi nyeupe, mengine meusi huku manjano na mekundu yakiwa yamesimamishwa na kupangwa vizuri sana.

Hapa ni gari aina ya Prado ambalo ni la rangi nyeusi na madirisha yake pia yakiwa meusi ti ti tI. Kuna uwezekano kuwa gari hili limeegeshwa kwenye maonyesho ama limetoka kuoshwa.

Hili ni gari aina ya vani ambalo ni la rangi nyeupe madirisha yake yakiwa meusi lakini mkono wake wa kushoto kuna maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kichina ambapo hatujui yanaeleza nini.

Hapa tunaonyeshwa magari aina ya kibinafsi ambapo imepangwa kwenye laini moja. Kuna magari ya rangi ya fedha, nyeupe, bluu, nyeusi na mengine kadhaa.

Hapa ni ndani ya gari moja ambalo linaonekana kuwa sio la kisasa kwa sababu lina vitu vikuu kuu na vyombo vyake havijapangika kama vile vya magari ya kisasa.

Hapa ni gari lililoengeshwa kando ya barabara aina ya van lenye rangi nyeupe na madirisha meusi. Mkono wake wa kushoto limeandikwa kwa Lugha ya kichina kumaanisha kwamba ni gari lilotengenezwa nchini ya China.

Hapa tunaonyeshwa watu wawili, mmoja akiwa mwanaume aliyevalia suti nyeusi na shati jeupe. Kando yake akiwa mwanamke aliyevalia suti nyeusi huku wakitazama karatasi ambayo bila shaka yawezekana kuwa ni risiti ya gari analolinunua.

Hili ni gari safi aina ya Volks Wagen lenye rangi nyeupe huku magurudumu yake yakiwa yametengenezwa na kuoshwa vizuri. Vioo vyake navyo huku ni vya rangi nyeusi ambapo mtu akiwa ndani huezi mwona ila yye atakuona.

Kuna watu watatu ambao wamesimama mbele ya kamera hii. Wawili wakiwa wanaume, mmoja aliyevalia suti ya bluu, mwingine amevalia shati la bluu na mwanamke mmoja aliyesimama katika mkono wa kulia. Wanaonekana kuzungumzia magari na vitu vingine kama hivyo.

Katika maegesho hayo, tunaona magari mbalimbali huku watu wakiwa wameketi na wengine kusimama. Hapa kuna gari aina ya Mercedes Benz na rangi ya kifedha kando yake kukiwa na magari mengine meusi na kupangwa kwenye safu hiyo.

Kwenye barabara hii ya matope tunaonyeshwa gari la utalii aina ya vani ambalo lina rangi ya kifedha, madirisha yake yakiwa meusi na magurudumu yake kuwa tisti. Tunaonyesha gari hilo la utalii likiwa limeandikwa Loituric Tours kumaanisha kwamba linasafirisha utalii.

Hapa tunaonyeshwa gari moja aina ya Subaru Forester ambalo lina rangi nyeupe, madirisha yake yakiwa mekundu na likiwa limeegeshwa katikati mwa mahali hapa. Nyuma yake kukiwa na magari mengine ya rangi ya fedha na magari mengine meusi yakionekana kwa mbali kidogo.

Hili ni gari la kisasa kwa jina Volkswagen, lenye rangi nyeupe na lilioegeshwa katikati ya barabara lililo na vioo vyeusi, huku magurudumu yake yakiwa yameoshwa na gari lenyewe kwa jumla ni safi sana.

Gari hili ndogo, aina ya Suzuki Alto, ambalo limefunguliwa mlango wake wa kulia. Ndani, kukionyesha viti vilivyo safi, vya kuonyesha kwamba, usafi umetekelezwa hapa vizuri sana.

Hapa tunaonyeshwa gari aina ya van moja ambayo ni la rangi nyeupe. Mlango wale ukiwa umefunguliwa huku madirisha yake yakiwa ya giza ambalo limeegeshwa kando ya miti.

Hapa ni ndani mwa gari moja ambapo tunaonyeshwa dashibodi inayoonyesha mafuta yanayotumika, kasi ya gari hilo na hata kuonyesha pia vitu vingine vinavyo hitajika mtu anapoendesha gari.

Gari hili aina ya Prado, limeegeshwa kwenye maonyesho aidha kwenye parking , likiwa lenye rangi ya fedha huku madirisha yake yakiwa meusi ti. Kando yake, kukiwa na gari jingine ndogo yenye rangi ya kifedha pia.

Ni kando ya msitu huu, ambapo, tunaonyeshwa magari matatu, yameegeshwa. Gari aina ya tuktuk , prado nyeusi, na jingine, la colour ya blue , ambapo, watu hao wamesimama nje na kuonekana kukagua jambo tusilolijua.

Hapa tunaonyeshwa gari aina ya lori kubwa linalotumika kuyasafirisha magari madogo kama vile Toyota hilux ambalo ni la rangi ya fedha na mengine madogo yaliyo kwenye rangi nyekundu, nyeupe na bluu na kadhalika.

Tunaonyeshwa lori hili kubwa la rangi ya manjano ambalo kinatumika kusafirisha magari madogo ya kibinafsi kukiwemo gari ndogo la rangi ya kifedha, la rangi nyeusi na la rangi ya kijani kibichi na mengine mengi.

Hili ni gari aina ya Suzuki Alto ambalo lina rangi nyeupe na lililona madirisha meusi na liko katikati ya barabara na akuna kitu kingine kinachonekana isipokuwa miti iliyokolea na kumea vizuri kando yake.

Kwenye chumba hiki, kinaonekana kuwa cha maonyesho ya magari ambapo yamepangwa magari kwenye safu. La kwanza likiwa jeupe, likifuatiwa na jekundu, la tatu rangi nyeusi na la mwisho kabisa linaonekana kuwa rangi nyeusi isiyobainika.

Hapa tunaonyeshwa ndani ya gari moja, ambapo milango imefunguliwa na hata vioo kushushwa, kuonyesha kwamba kuna hewa safi inayoingia kwenye gari hilo. Juu yake pia, paa yake imefunguliwa ili kuruhusu mwangaza na hewa safi kuingia.

Katika chumba hiki tunaonyeshwa magari mekundu na mengine meupe ambaye ni magari ya kisasa. Hapa kuna gari aina ya Volvo ambalo linajiita, Rawa Auto lenye vioo vya giza, magurudumu masafi na gari lenyewe la kupendeza.

Hapa ni aina moja ya magari aina ya Volkswagen. Gari hili jeupe limesimamishwa mbele ya kamera huku taa zake za mbele zikiwa zimewaka, likiwa jeupe na vioo vyekundu huku kuashiria kuwa ni gari lenye umaarufu.

Hili ni gari la kibinafsi aina ya Honda. Limeegeshwa kando ya barabara huku limepakwa rangi nyeupe. Madirisha yake yakiwa meusi usijue aliyeketi ndani wala dereva wake.

Mandhari safi na yenye kimaarifa ambayo yamepambwa kwa taa tofauti pameegeshwa magari aina ya Brabus Mercedes Benz. Mawili ni meusi na moja ni jeupe, ishara tosha ya kwamba mamiliki wake ni watu wenye pesa.

Gari hili ni la aina ya vani lenye rangi ya fedha, madirisha yake yenye giza. Katika mlango wake wa kushoto kumeekwa stika iliyo na maandishi Lotric to Once kumaanisha kwamba hili ni gari linalotumika kwa utalii.

Hili ni gari aina ya subaru forester ambapo ni la rangi nyeusi na ya kupendeza na kuvutia sana. Kando yake kuna magari mengine aina ya Toyota na mengineyo. Kuna uwezekano kuwa yanauzwa ama yameegeshwa na wenyewe.

Hapa tunaonyeshwa magari aina mbalimbali yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja mmoja ulio na nyasi zenye kuvutia. Magari hayo ni kama vile Hilux, Mazda, Honda na mengine kadhalika. Watu wanaonekana kuketi chini na kupunga hewa ili kutulia.

Ni katika picha hii ambapo tunaonyeshwa gari moja la kimaarufu aina ya Hilux, likiwa limeegeshwa kwenye bustani lenye nyasi za kijani kibichi, kando yake kukiwa na miti iliyokolea kwa rangi zake.

Tunaonyeshwa gari moja maarufu aina ya volvo lililo na rangi ya fedha. Kando yake kuna magari mengine aina ya SUV na mengineyo ambayo yameegeshwa kwenye bustani la nyasi. Kando yake kuna miti mirefu yenye kupeana usafi wa hewa.

Hapa tunaonyeshwa funguo ya kisasa ya gari ambayo inaonekana kuning'inia kwenye mlango wa gari. Nguo hio nyeusi ina vifungo vitatu ambavyo vinatumika kufungua mlango, kufungua buti na hata kufunga gari lenyewe.

Katika soko hili la wazi, tunaonyeshwa shughuli mbalimbali kama vile uuzaji na ununuzi ambazo zinaendelea huku wauzaji wakiwa wamewekelea miavuli mikubwa ya rangi ya kijani na nyekundu, katikati yake napo kukiwa na rundo la matofali likiwa limekaliwa na mwanaume mmoja.

Hili ni mojawapo ya soko ambalo limenawiri vizuri sana. Tunaonyeshwa bidhaa kama vile machungwa, maembe, nyanya, vitunguu na mboga zinazouzwa, huku wanunuzi wakionekana kupita ili wachague zile bidhaa wanazozi...

Kwenye mandhari haya ya sokoni, tunaonyeshwa bidhaa kadhaa ambazo huuzwa huko kama vile tikiti maji, mapapai, maembe, machungwa, ndizi na matunda mengi kadhaa na kuna wanunuzi na wauzaji wakiwa wameketi wakitegea wateja.

Katika soko moja ambapo tunaonyeshwa mahali panapouzwa viatu vya mtumba kama vile raba, viatu vya plastiki viatu vya kuchez mpira na vingine vya kadhalika.

Hapa ni kwenye jumba la soko ambapo tunaona bidhaa kama vile viazi vitamu, nyanya, vitunguu, huku wauzaji na wanunuzi wakiwa katika pilka pilka ya kuchagua vile wanavyovitaka.

Ni katika soko moja, ambapo tunaona bidhaa mbalimbali kama vile dhania, hoho, nyanya, nguo, vitunguu, ndizi na kadhalika vinavyouzwa. Tunaona wanunuzi na wauzaji wakiwa wametulia na wakiwa na mpangilio.

Ni katika soko hili ambalo tunaonyeshwa bidhaa kutoka tamaduni tofauti ,kuna tamaduni za kimaasai ,nguo za kikosti na huku wanunuzi wakionekana wakiwa na shughuli za kutafuta zile bidhaa wanazozitaka.

Hapa ni mojawapo ya masoko ambapo tunaonyeshwa bidhaa zinazopatikana huko kama vile viazi karai, viazi vitamu, mboga na ndoo zilizopakizwa vitu hivi huwavutia wateja.

Hapa ni sokoni ambapo tunaonyeshwa bidhaa mbalimbali zinazouzwa uvikule kama vile ndizi, kuna machungwa, maembe, karoti, mboga, avocado na bidhaa zingine mbalimbali. Tunaonyeshwa pia wauzaji na wanunuzi wakiwa wakitembea huku wakitafuta zile wanazozihitaji.

Katika soko hili, tunaonyeshwa biashara moja aina ya kuuza nyama kwa jina butcher ambapo tunaonyeshwa nyama zilizowekwa kwenye friji ili zisiharibike huku zingine zikiwa zimening'inizwa kwenye chuma ili mteja anapokuja ana uwezo wa kuiona.

Hili ni eneo la sokoni ambapo tunaonyeshwa vitu vya tamaduni tofauti kama vile vya kimaasai, vya kiluyha, vya kikalenjin ambapo vimetandikwa ili kuvutia wanunuzi.

Hii ni meza ya mauzaji ambapo, panawezekana kuwa ipo sokoni, ambapo imeekezwa ndoo za plastiki zilizomo poda za rangi ya manjano, machungwa, kijani kibichi, na nyekundu. Ndoo zingine zina nafaka zingine, za rangi nyeusi, kijani na kadhalika.

Sanaa ni njia moja ambayo watu hutumia kukiri maisha yao katika siku za kisasa. Hapa tunaonyeshwa picha mbali mbali zilizochorwa na watu walio na ujuzi wa uchoraji.

Hapa ni katika soko moja tusilobaini jina lake. Tunaonekana watu wakiwa wamezitandika bidhaa zao huku wanunuzi wakionekana kutembea kutoka bidhaa moja hadi nyingine.

Hapa ni sokoni ambapo tunaonyeshwa viatu vya mtumba ambavyo vinauzwa vya watoto, vya watu wakubwa na vimetandikwa na wauzaji wengi na viatu hivyo vinauzwa kwa bei rahisi ya shilingi mia mbili na mia tatu tu.

Hapa ni sokoni ambako kunauzwa bidhaa mbalimbali kama vile nguo, vitunguu, nyanya, mahindi na bidhaa zingine mbalimbali. Tunaonyeshwa wauzaji na wanunuzi wakiwa wametulia na kwenye mpangilio.

Hapa ni mojawapo ya masoko ambapo viatu huuzwa. Hivi ni viatu vya mtumba na vinaonekana kuwa viatu vya wanaume na vimening'inizwa kwenye paa zenye ziliwekwa mbao.

Katika maandari haya ya sokoni tunaonyeshwa bidhaa kama vile dania, nyanya, vitunguu, karoti, machungwa, maembe , avakado ndizi na bidhaa zingine mingi. Wauzaji wanaonekana kuwa na mpangilio la kutulia ili kusubiri wateja.

Ni katika eneo mojawapo ya masoko ambapo tunaonyeshwa jinsi wauzaji wamezifunga biashara zao kwenye magunia ya makuku na hata wale waliosalia ni wachache tu ambapo labda pia wanazifunga.

Ni katika mandhari ya sokoni ambapo tunaonyeshwa bidhaa kama vile mahindi, viazi karai, nyanya, karoti, dania, hoho, ndizi, maembe na kadhalika, huku wanunuzi wakiwa wamejipanga kwa wauzaji kadhaa ili kutafuta wanavyovihitaji.

Hili ni moja wapo la soko, ambapo tunaonyeshwa bidhaa zinazouzwa huko, kwa mfano: mayai, maharagwe, ndizi, machungwa, viazi karai, karoti na tunaona wauzaji wakiwa katika shughuli za kuzipakia bidhaa hizo.

Hapa tunaonyeshwa jengo la ghorofa ambalo limeenda juu sana, kwa jina Highway Heights bado lina ukuta wa rangi nyeupe na bluu na madirisha yenye rangi ya bluu na yenye kupendeza na kuvutia wateja.

Hili ni jumba moja aina ya ghorofa lililoenea juu sana na lililo ndefu sana. Sijui kama ni hoteli ama ni jumba linalohitaji wapangaji kuishi.

Hili ni jumba moja la kifahari ambalo limekamilika ama labda bado halijakamilika, ukuta wake ukiwa umepakwa rangi ya krimu na chini yake rangi nyeupe. Madirisha mekundu nayo pia yakiwa yamefunguliwa.

Hapa ni jengo ambalo ni la kisasa na jipya ambalo linavutia sana likiwa limepakwa rangi za manjano, nyeupe, nyeusi na madirisha yake kuonekana kuwa bluu kwa mbali.

Katika eneo hili tunaonyeshwa jumba la kifahari, la ghorofa, ambalo limejengwa na kupakwa rangi nyeupe na nyingine rangi ya buluu na kuwekwa kwenye balcony zake kumewekwa vioo vya buluu ambavyo vinavutia machoni. Jumba hilo linaonekana baado linaendelea kujengwa kwa maana kuna watu hapo chini.

Majengo haya ya kisasa yanaonenekana yakiwa yamesimama tisti na yamepigwa rangi ya kimanjano .Chini yake kukiwa na mimea ya kupamba mahali hapo huku ikipitizwa seng'eng'e nyeusi na chini yake kukiwa na chumba cha kuegesha magari.

Hili ni jengo mojawapo ya gorofa zinazoonekana vizuri mbele ya watu. Jengo hili limepakwa rangi ya buluu na nyingine nyeupe. Na madirisha pia yanaonekana pia kuwa buluu na yanayovutia kwenye macho ya wale wanaotaka kuingia humo.

Haya ni majumba aina ya maghorofa ambayo ni majumba ya kisasa. Juu yake yana mabango yanayosema yako tayari kuwaingiza wapangaji wanaopenda kuingia katika majumba haya ya kihalisi.

Hapa tunaonyeshwa jengo moja aina ya gorofa ndefu ambayo kuta zake ni ya rangi ya krimu. Balcony zake imepakwa rangi nyekundu na chini yake kuna bwawa la kuogelea; linaloonyesha kwamba mahali hapa ni mahali pazuri sana.

Hili ni jengo la ghorofa mbili ambalo bado linazidi kujengwa ila kuna vyumba ambavyo vimekamilika na hata kupakwa rangi ya hudhurungi ambayo inapendeza sana. Hapa utapata nyumba za jumba kimoja na vingine viwili.

Ni katika eneo moja la jiji, ambapo, tunaona ghorofa zilizokolea na zenye rangi ya kuvutia huku taa zimewakwa na kupendeza, huku miti ikivutia kwenye mandhari yake.

Ni katika jiji moja kuu ambapo tunaonyeshwa majumba ya ghorofa ya mengine mapya, mengine makuukuu yanaonekana kubomoka na mengine kuporomoka.

Ni katika makazi haya ambapo tunaonyeshwa jumba moja lenye rangi ya kijivu na nyeupe na kijani kibichi ambapo tunaonyeshwa vyumba vingi vilivyojengwa na labda likisubiri watu watakaoishi.

Ni katika soko moja kuu ambapo tunaona bidhaa zimiepangwa kwenye rafu za glasi huku bei zake zikiwa zimening'inizwa ili wanunuzi waweze kuona. Kuna bidhaa kama vile soseji na zingine kadhalika ambazo zimetengenezwa kwa nyama tofauti.

Katika duka hili moja ambapo tunaonyeshwa bidhaa aina ya sharubati ambazo zimepangwa kwenye rafu na kuvutia. Sharubati kama vile ya machungwa, ya maembe, ya ndizi, ya mapapai na mengine kadhalika.

Hapa ni mojawapo ya maduka makuu aina ya supermarket ambapo tunaonyeshwa bidhaa tofauti zilizopangwa kwenye rafu na laini zilizonyooka. Kunaonekana wanunuzi waliochukua troli na kuziburura huku wengine wakitembea ili kutafuta bidhaa wanazozi.

Hili ni mojawapo ya maduka makuu aina ya naivas ambalo linaonyesha karatasi shashi aina ya tena ambalo limeshushwa bei na kuuzwa katika bei ya chini. Bidhaa zingine zinaonekana kupangwa kwenye rafu na katika nguo zinazovutia.

Hapa, indani ya duka kuu aina ya supermarket ambapo tunaonyeshwa daipa za watoto zilizo pangwa, kwa mfano, kuna Moflix, kuna Huggies, na kuna zingine mingi kama Softcare ambazo zimepangwa kwa njia ya kupendeza na kuvutia.

Hili ni mojawapo ya maduka makuu ambayo huuza bidhaa tofauti tofauti. Hapa tunaonyeshwa mafriji yaliyopangwa ndani icecream ambazo zinapendwa na watu wengi sana.

Hili ni mojawapo wa duka kuu ambalo linauza bidhaa mingi mingi kama vile karatasi shashi, kuna tissue za watoto, kuna jiki na vingine mbalimbali. Katikati ya picha hii tunaona karatasi shashi ya aina ya Hannan ambazo zimepangwa na zilizo na bei ya upungufu.

Hapa ni ndani mwa duka moja kuu, ambalo tunaonyeshwa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na laini zilizonyooka vizuri na kuvutia mbele ya macho ya wanunuzi.

Ni katika duka moja kuu ambalo ni la aina ya supermarket ambapo wateja wakishazikagua zile bidhaa wanazotaka, huenda katika eneo la kulipia na wanaonekana wakiwa wamepanga foleni na huku washughulikaji wakiwa wanazipakia bidhaa zilizolipiwa kwenye toroli.

Hili ni mojawapo ya maduka makuu ambapo tunaonyeshwa ndoo zilizowekezwa kwenye magunia ya kisasa na ndani yake imewekwa nafaka kama vile maharage, njugu, mchele na hata vingine vikiwa vimepangwa kwenye rafu na kuwekezwa bei za kila nafaka.

Hapa ni mojawapo ya maduka makuu ambayo yanauza vinywaji kama vile soda ya manjano na soda ya fanta ambayo ni ya blackcurrant , soda ya machungwa, soda ya mananasi, maji na vinywaji vingine.

Hili ni mojawapo ya maduka makuu ambapo tunapata bidhaa mingi kama vile nyanya, vitunguu, viazi karai, machungwa, avocado, asali, mikate na vingine kadhalika. Tunaona pia wanunuzi wakiwa wakikagua vile bidhaa wanazotaka kuzinunua.

Hapa ni sehemu moja ya duka kuu la supermarket y a Naivas ambalo lina bidhaa mbalimbali. Hapa tunaonyeshwa bidhaa aina ya sharubati ambayo imetegenezwa na machungwa, maembe, mananasi na matunda mengine mengi.

Hapa ni eneo moja katika maduka makuu ya supermarket , ambapo wanaekeza rafu na kupangwa vyombo vya plastiki ambamo ndani mwake panapangwa ama kuekwa nafaka kama vile njugu, karanga, maharagwe, mahindi na matunda kausha.

Hapa ni moja wapo ya maduka makuu ambapo tunaonyeshwa bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye laini na kwa mfumo wa kupendeza kwa macho ya wanunuzi. Tunaonyeshwa dawa za kusugua meno, kuna dawa ya nyekundu, nyeupe na hata blue .

Ni katika duka moja kuu la aina ya Naivas, tunaonyeshwa mwanaume mmoja aliyevalia barakoa huku akiwa na toroli iliyojaa bidhaa kuonyesha kwamba analisukuma huku akichagua zile anazozihitaji.

Hapa ni moja wapo ya duka kuu, ambapo tunaonyeshwa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na kuvutia machoni kwa wanunuzi, baadhi yake ni kama, blueband, mkate, kuna maziwa, icecream na vingine.

Hili ni mojawapo ya maduka makubwa ambapo ndani mwake tunaonyeshwa vyakula mbalimbali vinavyotumika kuwalisha mbwa. Kuna vyakula wa mbwa wadogo, wakubwa na hata wale wachanga. Kwa mfano bravo , kuna chakula kinajiita rice na vingine mbalimbali.

Hili ni mojawapo ya maduka makuu kwa jina Shandarana ambalo linauza bidhaa mbali mbali. Kwenye kaunta panaonekana mlinzi aliyesimama inawezekana kua pia ananunua kitu.